Huduma za kibenki, mwanaume mmoja aliyeshika simu na kukunja mkono anafurahi na kushangilia baada ya kufanya miamala. Kuna maandishi yanasema "Lipa bills Ki-pro na Co-op Internet Banking". Ni huduma za kibenki kutoka "CO-OPERATIVE BANK" inayotoa huduma hizo kwa njia ya mtandao.

Picha katika benki ya equity, upande wa nje kuna maandishi mengi yanayo itambulisha benki hiyo kuna watu wanashikana mikono kwenye picha iliyobandikwa kwenye mlango, mlango uko wazi watu wengine wapo ndani wakipewa huduma na wahudumu

Wanawake wengi wapo baa wanapata vinywaji tofauti. Mmoja anamrekodi mwenzake, wengine wanaendelea kunywa, mwingine anapiga picha, mwingine ameshika simu. Nyuma yao kuna kabati lenye vinywaji vyenye hadhi ya juu sana. Meza yao waliokaa ina vinywaji vya gharama kubwa sana. Wote ni wanawake.

Wanawake watatu wapo baa, mmoja ni mhudumu anawahudumia bia pamoja na soda, wamekaa kwenye meza yenye vinywaji tofauti. Mwingine anakunywa, mwingine amekishika kinywaji mkononi kwenye glasi akiwa anaongea na mhudumu. Nyuma yao kuna tivi zinazoonyesha picha tofauti.

Watu wako baa, wanaendelea kupata vinywaji, wanaume kwa wanawake, lakini hawaonekani sura zao; taa imewaka mwanga wa bluu, kuna meza kubwa iliyosheheni vinywaji vingi vyenye rangi tofauti pamoja na gharama tofauti, meza hii inaonekana ina vinywaji vyenye thamani sana.

Kwenye baa, ukumbi wa starehe watu wengi wanaonekana kucheza muziki, wengine wakivuta shisha, sigara, pamoja na bangi, kwani moshi unaonekana. Wengine wanaangalia mpira kwenye televisheni, kwa mbali kunaonekana kaunta; eneo ambalo lina vinywaji vilivyopangwa vizuri kabatini, na vina rangi tofauti. Juu kuna taa zenye mwanga wa kuvutia.

Uuzaji wa magari, gari zuri ambalo lipo mbugani kwa mbali wanaonekana wanyama limefunguliwa milango yake viti viwili vinaonekana, gari hilo lina rangi nyeusi na ndani yake hamna mtu yeyote.

Muuzaji wa magari, mwanaume mmoja aliyevaa barakoa nyeusi anayeuza magari kampuni ya "YUNDAI", amesimama mbele ya gari nzuri ambalo halina pleti namba lenye rangi nyeupe, pembeni yake kuna gari la kampuni hiyo hiyo lenye rangi nyeusi, nyuma kuna ukuta wa jengo hilo.

Uuzaji wa magari, gari zuri limefunguliwa mlango wa mbele usio upande wa dereva, likiwa tayari linapigwa picha kuonyesha usukani na maeneo mengine, tayari kwa ajili ya kuliuza. Ukichungulia kwenye gari hilo kupitia dirishani, kuna ukuta wa nyumba uliojengwa kwa tofali.

Duka la maziwa lijulikanalo kama "GLORY MILK DAILY" duka ambalo bidhaa ya maziwa huuzwa hapa kila siku. Duka hili limepambwa na picha za maziwa pamoja na ng'ombe na mwanamama aliyekaa kwenye kiti akiwa anakunywa maziwa, kuna maneno yameandikwa "fresh milk", mbele ya duka hilo kuna gari limeegeshwa pamoja na kiti cha plastiki.

Duka la "Keny daily product", watu wengi wako pale wakiitaji huduma ya maziwa, mwingine ni mwendesha pikipiki maarufu kama bodaboda amekuja na gunia zima, Kila mmoja anahitaji kupata maziwa. Pembezoni kuna watu wanaoendelea na shughuli tofauti, duka hili limepambwa na milango yenye rangi ya kijani pamoja na picha za maziwa.

Mwanaume aliyevaa shati la mikono mirefu jeupe amechomekea yupo kwenye kifaa ATM cha maziwa, akiwa anakinga glasi ya maziwa tayari kwa ajili ya kunywa. Eneo hili hurahisisha upatikanaji wa maziwa ili watu waweze kupata protini.

Duka la maziwa lijulikanalo kama milki baa maziwa, duka ambalo lipo kwenye fremu ya rangi ya bluu ni duka ambalo watu wengi wamejaa wakisubiri huduma hiyo wanawake kwa wanaume, wakihitaji bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi ya chakula nyumbani kwao.

Duka la maziwa ambayo yapo kwenye "ATM" mengine yapo kwenye chanja tofauti, duka hili linajulikana kwa tasmati milki "ATM", ina friji ambayo ina picha za ng’ombe pembeni yake kuna kompyuta na mikono ya muuzaji inaonekana, kuna chanja za bidhaa za maziwa tofauti.

Uuzaji wa huduma ya maziwa, mwanamke yuko anapima maziwa na kuweka kwenye jagi nyingine nyuma yake kuna picha ya ng'ombe aliyenona. Maziwa husaidia katika upatikanaji wa protini hali ambayo inaimarisha afya na mwili wa kila mtu.

Duka la maziwa lijulikanalo kama "Mikumbune Milk Bar". Mwanamke ambaye amesimama mbele ya duka hilo, lililofunguliwa milango yote, pazia nyeupe inaonekana; ameweka mikono yake kwenye mifuko ya mbele. Pembezoni, fremu nyingine zimefungwa lakini nyingine iko wazi na ndani kuna kiti, ndoo, pamoja na viazi.

Duka la maziwa freshi lijulikanalo kama "LEMAS DAIRY MES". Ni duka ambalo linauza bidhaa za maziwa, ndani kuna mhudumu aliyevaa nguo nyeupe na kilemba cheupe. Mbele duka hilo limepambwa kwa picha ya ng'ombe wengi wenye afya njema, pamoja na picha ya mtoto na binti anayecheka na kutabasamu

Uuzaji wa samani kitanda kikubwa kizuri ambacho kimetengenezwa tayari kwa ajili ya biashara kinaonekana, pembeni yake kuna piki piki moja ikiwa na kofia ngumu na ina rangi nyekundu pamoja na nyeusi na mbele yake kuna piki piki nyeusi ambayo haionekani vizuri lakini imefunga mizigo nyuma yake.

Mafundi seremala wakiendelea kuranda mbao wapo wawili kwenye ofisi yao, mmoja anakata mbao kwa kutumia msumeno mwingine anaendelea kuranda mbao kwa kutumia mashine. Urandaji wa mbao husaidia katika upatikanaji wa vifaa vya samani kama vile viti, meza, vitanda na kadharika, juu kuna wingu la bluu wako eneo ambalo limezungukwa na mbao nyingi.

Duka la vifaa vya samani kuna vitanda, mito, masofa na kadhalika. Duka hili linauza bidhaa tofauti. Ukutani kuna televisheni, kuna na picha mbao, vitanda ivyo vimetandikwa vizuri. Duka hili linavutia lina bidhaa pendwa kabisa, mwanga wake ni mzuri hufanya vitu vionekane vizuri.

Duka la vifaa vya samani, kuna masofa yenye rangi tofauti kama vile; Nyeusi, nyekundu pamoja na rangi nyingine. Masofa hayo yana mito yenye rangi tofauti na juu kuna mwanga mweupe, pichani, kuna picha ambayo ipo ukutani na duka hili linavutia sana.

Wauzaaji wa vifaa vya samani. Sehemu ina vitanda vingi sana vya mbao pamoja na vya chuma. Vina rangi tofauti kama vile: nyekundu, nyeusi, pamoja na nyeupe. Vimepangwa nje, tayari kwa ajili ya kumvutia mteja anayetaka kununua. Nyuma kuna jengo refu lililozungushwa uzio wa maua.

Wauzaji wa vifaa vya samani masofa yenye rangi ya kijivu pamoja na vitanda vyenye rangi tofauti kama vile, bluu na nyeusi vipo katika duka chini. Masofa hayo ni mazuri sana ni makubwa ambayo mtu anaweza akakaa au kulala yana mito yenye rangi tofauti.

Wauzaji wa vifaa vya samani, duka kubwa lenye makochi yenye mito tofauti, kabati na ukutani kuna picha nzuri za kuvutia chini kuna zuria na sakafu nzuri yenye malumalu kuna viti vizuri, meza, pamoja na droo za kupendeza.

Uuzaji wa vifaa vya samani duka lenyeviti pamoja na masofa mazuri yenye rangi ya kuvutia yenye mito tofauti. Kuna vitanda na ukutani kuna picha nzuri mbao za kuvutia, juu kuna taa zenye mwanga mzuri ninazosaidia kuonekana kwa bidhaa hiyo, na chini kuna sakafu yenye marumaru nzuri ya kupendeza

Uuzaji wa vifaa vya samani, kitanda cha mbao tayari kimetengenezwa kimepakwa rangi tayari kwa ajili ya kuuzwa. kitanda hiki kimewekewa chaga na pembeni kuna makopo ya rangi yaliyotumika kukipaka rangi, nyuma yake kuna cha chuma tayari nacho kimeandaliwa kwa ajili ya kuuziwa kwa mteja.

Duka la vifaa vya samani lijulikanalo kama modeni funicha maki shopu, duka ambalo lina vifaa vingi sana chini yake kuna masofa, magodoro, meza ni duka kubwa ambalo lina vifaa hivyo juu yake kuna bango kubwa linalotambulisha jina la vifaa hivyo vinavyouzwa pamoja na namba za simu.

Uuzaji wa vifaa vya samani , watu wawili wapo kwenye duka hilo wakichambua bidhaa wanazozitaka ,kuna masofa, kuna vitanda, kuna meza, kuna mito, kuna taa nzuri za kuvutia , kila mtu huja humu kuchagua bidhaa anazoweza kuzitumia kukalia nyumbani, ofisini hata kwenye kumbi za starehe.

Wanaume kwa wanawake wapo hotelini, wamekaa kwenye viti vyenye rangi zinazofanana na wengine wamekaa kwenye sofa lenye rangi ya njano. Wapo wanakula chakula kizuri sana pamoja na matunda, kila mmoja anatabasamu na kucheka. Wanaume wapo watatu na wanawake wapo watatu, kila mmoja yuko na mwenzake wanakula.

Eneo la hotelini Mwanamama mmoja, amefika hotelini yupo na watoto wake wawili wa kiume wadogo, mmoja anafungua begi na mwingine anachezea simu, yeye amesimama akiwa amebeba mkoba ambao ameukunja kwenye mkono wake, chini yake kuna sakafu lenye zuria lenye rangi zuri, pamoja na viti vidogo vinavyopendeza, eneo hilo linavutia sana, kwa mbali kuna mtu amekaa pembeni akiwa anafanya shughuli zake.

Eneo la hotelini mwanadada ambaye yuko mapokezi yanaonekana amesimama mwenyewe, eneo hili linavutia sana chini kuna sakafu yenye marumaru, juu kuna taa zenye mwanga mzuri wa kuvutia pembeni kuna viti vya kupokea wageni wenye rangi nyeusi aina ya sofa nyuma ya mwanadada huyo mapokezi kuna saa za mshale.

Eneo la hotelini mwanaume mmoja aliye vaa shati la mikono mirefu jeupe, kizibao cheusi pamoja na suruali nyeusi na viatu, amesimama eneo hilo eneo lenye meza na viti vizuri vilivyopangiliwa, eneo hilo lina mwanga mzuri, ndani ya nyumba hiyo kuna taa zinazovutia na nje kuna majengo mazuri marefu, chini kuna sakafu yenye malumalu.

Eneo la sokoni watu wengi wapo sokoni wakinunua bidhaa tofauti kuna mikoba, kuna nguo, kuna vyakula, na vitu tofauti kila mtu anatafuta kitu anachokitaka na kilichomleta kuchukua, wanaume kwa wanawake wanafanya uchaguzi katika soko hilo kuna mwanga mzuri na juu kuna jipsamu nzuri.

Watu wengi wapo sokoni, wakijipatia bidhaa tofauti, wanaume kwa wanawake, wakichukua: matunda, ndizi, viazi, maembe, machungwa na kadhalika. Bidhaa hizo zimefunikwa na miamvuli mikubwa yenye rangi ya bluu.

Watu wapo sokoni wanauza bidhaa zao, mwanamke mmoja amesimama kwenye genge lake lenye karoti nyingi sana pamoja na ndizi, wengine wapo pembeni yake na wengine nyuma yake kila mmoja anafanya biashara ya bidhaa tofauti.

Wanaume na wanawake wapo sokoni wakinunua bidhaa mbalimbali kila mfanyabiashara ana meza yake wengine wamekaa upande wa kulia na wengine wa kushoto, wananunua bidhaa mbalimbali ambazo zitatumika katika mahitaji yao ya kila siku ya nyumbani.

Wanawake wawili wamepiga picha ya pamoja, mmoja ni muuzaji sokoni yupo kwenye genge lake lenye bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, ndizi, viazi, mbogamboga, mayai na kadhalika; anapiga picha na mteja wake aliyenunua mboga za majani na kuweka kwenye mfuko mwekundu.

Wanawake wako sokoni wanauza bidhaa mbalimbali, kwenye magenge yao kuna nyanya nyingi sana, mwanamke mmoja ameziweka kwenye bakuli lenye wavu anamuuzia mwanamke mwingine. Kwenye nyanya zao zimefunikwa na matrei ya rangi tofauti ambayo yapo chini ya miavuli mekundu, meupe na rangi nyingine.

Huduma za kifedha mwanamke amekaa kwenye kompyuta yake akiwa anatabasamu na kuendelea kutoa huduma za kifedha. Kompyuta yake ni nyeusi, kampuni ya deli na nyuma yake kuna bango lililoandika platnumz credit. Fedha husaidia Katika upatikanaji wa bidhaa na kumaliza shida za watu kila siku.

Nyumba nzuri iliyo jengwa kisasa, nyumba yenye bati lenye rangi nyekundu, ina ghorofa mbili, pembeni yake kuna uzio wa wavu lakini pia maua yaliyopangwa na kukatwa vizuri, juu kuna wingu la bluu.

Picha ya jengo kubwa linalojengwa ramani inapendeza inavutia jengo hili limejengwa lakini ujenzi unaendelea baadhi ya majengo ya karibu ya ghorofa yamekamilika na yamepigwa rangi lakini mengine bado ndio kwanza yanaendelea na ujenzi juu kuna wingu la blue na chini watu wanaendelea na ujenzi

Nyumba nzuri ambayo kwenye madirisha yake lime pambwa bango moja ambalo limeandikwa commercial property for sale linaonyesha namba za simu tofauti namba hizo ni 0715455377 na namba nyingine ziko chini ya namba hizo.

Duka la nguo kuna; masharti, suruali, tisheti na kadhalika. Duka hili lina kabati iliyopangwa nguo vizuri sana, zinavutia, nguo ni nyingi watu huja kutafuta nguo kuvaa ili wapendeze na kufanya shughuli zao za kila siku.

Duka la nguo za kiume lenye punguzo ya asilimia hamsini na tano, mashati mazuri yamepangwa mezani katikati yake kuna bango linaloonyesha punguzo la bei, nyuma yake kuna henga zilizotundika suruali nzuri zenye rangi tofauti.

Duka la nguo ambalo limepangwa vizuri sana, kuna enga na kabati tofauti pamoja na meza zenye nguo, mashati, suruali, vitambaa na kadhalika; duka hili lina mwanga mzuri sana, ukuta wake unapendeza, chini kuna sakafu yenye marumaru, na kwenye ukuta kuna picha za mbao.

Duka la nguo lijulikanalo kama "fitting rooms" duka la nguo za watoto wa kike wenye mwaka mmoja mpaka miaka saba, duka hili lina taa zenye mwanga mzuri nguo za watoto zinaonekana zimetundikwa kwenye anga kabati na maeneo tofauti, duka ili urahisishe upatikanaji wa nguo kwa watoto.

Mwanamama mmoja, aliyevaa suruali pamoja na raba nzuri na tisheti nyekundu amesuka nywele, yupo kwenye duka kubwa akiendelea kukusanya bidhaa mbalimbali na kuziweka kwenye kifaa chake. Watu huenda kwenye maduka makubwa kwa ajili ya kukusanya bidhaa tofauti ambazo zinasaidia kwenye matumizi yao ya kila siku.

Duka kubwa la viatu, bidhaa mbalimbali zinaonekana viatu vyenye rangi tofauti nyeupe, nyeusi, njano, nyekundu, bluu vipo kwenye henga tofauti tofauti na vingine vimewekwa mezani tayari kwa ajili ya kuwavutia wateja, duka ni zuri na lina bidhaa za kutosha.

Duka la vinywaji tofauti lilivyo pangiliwa kwenye chanja, vinywaji hivyo vina gharama na bei tofauti, juu ya duka hilo kuna taa na mwanga mzuri unao mulika, vinywaji hutumika kwenye kupoza koo hasa wakati wa joto.

Duka kubwa la bidhaa tofauti linaonekana likiwa limepangilia vitu vizuri kwenye chanja tofauti, juu yake kuna taa nzuri zinazovutia duka lina rangi nzuri na chini kuna sakafu yenye marumaru. Mapokezi anaonekana mtu akiwahudumia wateja pembezoni kuna kompyuta yenye maandishi tofauti.

Mwanadada aliyebeba mkoba kwenye bega moja, mkoba huo umeandika "dia pason bisaidi mi" Yupo kwenye duka akichambua bidhaa tofauti. Duka hilo lina nyanya, hoho, ndizi, vitunguu, tangawizi na matunda mengine. Ambapo anajichukulia bidhaa kwa ajili ya kutumia katika mapishi yake nyumbani.